Hapa naona waheshimiwa ambao wameweza wakaketi . waheshimiwa ambao wameeza kujenga kwelikweli mweli yao wameweza wakanenepa kwelikweli hapa ni huduma centre wanapokea . Wanapokea vifaa na pia stakabadhi ambazo zinaonyesha kuwa wewe ni mshirika katika eneo la kutekeleza majukumu za serekali katika pia naona tarakilishi ambazo wanaweza wakahigadhi katika tarakilishi ambazo haziwezi kupotea.

Picha hii inaonyesha kuwa ni kitu. Ni ile risiti ambayo mtu anakatiwa baada ya kulipa labda baada ya kulipa kwa jambo fulani ama baada ya kupokea hitilafu ama labda kuna jambo ambayo ulikuwa unahitaji kwa muda baada ya kulipia ukaweza ukapatiwa kuonyesha kuwa ulikubalika kweli na ulilipa na ukapewa kitu hicho ama ni chombo ambacho ulikuwa ni cha dhamani kwako ukapewa risiti.

Hili ni kundi cha kufanya utafiti katika Kenya amabyo naona haoa ivi police abstract na pia kuna dci good conduct , dci anaeza kufanya uchunguzi katika labda kuna wizi ilkuwa inaedelea katika Kenya, amabpo sii kiyu inaleta shangwe , ama dhamani yeyeote ile , inasaidia katika labda kuchunga vitu, na kufanya watu kuwa makinifu katika vitu wanavifanya mtandaoni.

Hawa ni wanasiasa ambaye labda wanaongelea katika, wanasiasa katika huduma ya Kenya. Hapa ni kama ni huduma center ambayo wanaongelea vitu vinavyofaa katika maisha yetu sisi kama wateja. Naona na ambao walioketi katika chini, walioketi chini ili kusikiza wanayoambiwa. Naona wamevalia suti kweli kweli, wameng'aa. Yaani waheshimiwa wenyewe wanang'aa kweli kweli kuashiria hawa ni waheshimiwa.

Hapa naona wachezaji katika timu tofauti tofauti. Huyu amevalia, katika Betika wanaotoka Betika na Sportpesa. Naona pia kuna watazamaji wameweza kuketi pale kando wanaweza wakaangalia vizuri. Naona wachezaji hawa wanaweza wakang'ang'ania mpira wanakimbizana, mpira wa soka, mpira wa miguu. Yaani wanaweza wakatoana kabisa, wanashindana katika michuano, michuano ambayo inanoga kweli kweli katika wachezaji hasa.

Naona hapa hivi inaendelea ni hapa hivi naona hapa hivi ni mashtakani. Labda hawa naona kuna wengi sana wameweza wakavalia vifaa zile nguo ambazo jaji huwa anavaa na pia kichwani wameweza wakavalia vitu vyeupe kuashiria hawa ni majaji. Hawa walikuwa admission of advocates inamaanisha kuwa walikuwa wanaajiriwa katika kazi. Hawa wameajiriwa.

Hawa ni wachezaji wa handball . Naona pia wameweza, mmoja amevalia nguo ya rangi ya majani na pia mwingine amevali ya rangi ya nyeupe. Pia kuna watazamaji pale naona wengine wanatumia kamera ili kutumia na kumulika vizuri watu kilichoendelea ili baadae waeze wakaregelee katika televisheni na pia kupeperusha katika stesheni zote ili wenye walikosa.

Wachezaji hawa wanashangilia labda baada ya kushinda katika mechi fulani. Naona wanapiga mikono huku watazamaji wenzao huku wakishangilia kwa shangwe na vigelegele kwani huwa labda waliweza wakashinda katika michuano ambayo walikuwa nayo katika

Picha hili naona kuna mheshimwa mwana ni rais ambaye ni Doctor William Samoei Ruto, na mkuu wa jaji ambaye ni Martha Koome. Hapa ilikua labda ilikua ile siku ya kuapishwa kwake Mr Ruto ambaye ni rais mkuu wa Kenya, ambaye naona pia kuna waheshimiwa wengine pale wameweza wakaketi, kuskiza na pia kuna majaji wengine wadogo wanaofuata Martha Koome.

Wachezaji ambao baada ya kushinda kombe au naona wamefurahia. Wamechukua kombe . Wameeza kuebuka washindi. wameeza kushangilia kuwa wameweza. Maona watazamaji pale wengine wamepaki wengine wamebungaa yani wameshangaa bila kuwa na mwelekeo ama kitakoendelea ni nini. Naona tu wameeza kushanga wanashangaa wanashagazwa walivyoshidwa hawa washindi hapa.

Hawa ni wachezaji soka ambao naona hapa hivi. Wanangoja mpira, wapige kutoka kona. Wapige kutoka kona la uwanja, hili kona la uwanja kuonyesha kuwa mpira hili linapigwa, ulikuwa umeenda nje, naona pia wana watazamaji pale nje wanaangalia kwelikweli wakiwa na furaha. Furaha riboribo katika kuona mpira huu ambao unaweza ukakufurahisha, baada ya kurudi nyumbani unafurahi.

Picha hili naona kuna wanawake. Wanawake wanne ambao wanangaa kwelikweli. Katika mwingine huko ninaona ameweza kubeba mipira miwili, mipira miwili. Hawa inaonyesha ni wachezaji kutoka country yetu ya Kenya. Wameenda kutuwakilisha kucheza voliboli. Naona wanaweza kufurahi, labda hawa waliweza wakashinda. Wanapiga picha wakiwa wamefurahi, meno yametolewa nje. Wanafurai

Katika mchezo naona kuna watu walioshangilia kwelikweli. Naona pia kuna wachezaji waliovaa jezi ama sare zilizofanana kumaanisha pia wameweza kuinua kikombe chao hao inamaanisha hawa ni wa shindi, washindi katika michezo fulani. Naona hii ni kama ilikuwa voliboli au netibali, pia naona watu wanasherehekea wakiwa pale kando, wengine wameweza kubeba virago zao labda walishindwa hawakuwezana.

Naona hao waheshimiwa. Naona mheshimiwa amevalia suti na ameweza akafunga tai. Na pia mwenzake huku anaweza ajasona vitu imeandikwa kwa ukuta registration for self help group yani kujisajili katika self help groups hii inaashiria kuwa groups ambazo sinaweza zikaundwa hili ukaweze kujisaidia mwenyewe katika maisha uyako.

Watu wanaweza kupeperusha bendera la Kenya, taifa la kenya kuashiria labda walikuwa walikuwa washindi ama kulikuwa na mchezo ama kulikuwa mashindano mahali fulani baada ya watu kushinda katika kouti, taifa letu la Kenya watu wakaanza kupeperusha bendera ili kuashiria ilikuwa amani na upendo. Bendera hili kawaida huonyesha kuna amani na upendo katika taifa letu la Kenya.

Hapa naona hapa hivi ni wanasherehe wameweza wakasimama kwenye kila wamevaa suit wameweza wakang'aa kweli kweli. Hakuna mchezo hata. Naona hapa hivi ni imeandikwa Office of the Chief Justice kumaanisha hapa hivi wanatoa hotuba ama ni maelezo yanayohusu yanayojiri katika taifa letu la Kenya. Hao wanatuwakilisha katika mambo na bunge, waanze kutuwakilisha mahali pale popote.

Katika picha naona hawa waheshimiwa. Waheshimiwa wako huku na pia kuna mama amesimama na mtoto ameweza akashikilia bahasha. Labda anasomewa, labda huyu mwanamke anaweza akapata kama ni shahada fulani, ama ameweza akapata labda ametoka kliniki, amepata tatizo fulani ama anasaidiwa katika kutatuliwa na hawa waheshimiwa ambao wameweza wakang'aa kweli kweli. Na pia naona kuna mtoto. Mtoto anafuraha, furaha.

Naona watu ambao wanaeza kuwa na furaha, naona pia kuna bendera ya kenya iliyo na rangi manne, rangi ya nyeusi, rangi nyekundu, rangi ya majani, na pia rangi nyeupe ya kuashiria amani katika taifa letu la kenya. Pia hawa watu waneweza naona pia wanafurai kweli kweli wanangaa, wengine huku wakiwa wamekaa kushangaa sijui wote ujiri kinaendelea.

Hizi ni stakabadhi za shamba, naona wanawake wengi hapa ivi wameshika stakabadhi mikononi zilizoandikwa na kuna binti ambaye ameketi pale labda anawasomea , labda hii ni orodha ambayo ilikua inatekelezwa katika mwaka fulani. Pia kuna mtu huko, naona hizi, naona hizi ni za farm naona wameandika farm's limited kuashiria kua ilikua vitu za shamba pale.

Naona mheshimiwa Isaac Ruto ambaye alikuwa gavana wa kaunti la Bomet. Kaunti ya Bomet miaka miaka zilizopita pale nyuma alikuwa gavana. Naona pia kuna alikuwa na waheshimiwa wengine wana furaha kweli kweli. Wengine wamevaa miwani. Labda waliweza wakashinda ama waliweza wakatuuzwa katika kuhusiana na jambo fulani. Wameweza wakatuuzwa baada ya labda kuitimu ama kufanya vizuri katika kazi zao.

Hapa naona picha ya mwanasiasa ambaye anafanyiwa campaign . Naona campaign . Pia naona kuna watu pale nyuma. Pale nyuma watu wanaandamana wanafanya campaign kua wanataka mtu fulani kua katika kwenye kiti ama kuchukua kiti fulani, ambaye anatarajia kua ataweza kuongozwa vizuri, ili wapate matakwa yao na kuendesha familia zao pale nyumbani. Ili wasipate tatizo lolote

Katika mahali hapa naona kuwa kuna watu ambao wanapokea vifaa. Watu wanapokea vitu, yaani huduma. Watu wanapokea huduma zao katika hapa, mahali hapa ambapo naona watu kutoka, waheshimiwa katika kutumikia taifa la Kenya, wako wamevalia ile mavitu inaonyesha kuwa hao kweli ni wafanyikazi katika huduma ya Kenya, kutumikia wakenya.

Naona hapa kuna waheshimiwa naona kuna watu watatu na pia kuna mtoto ambaye amekaa pale kando ameweza akatulia vizuri pia kuna kamera ya kuonyesha labda kuwa alikuwa anapiga picha huyu msichana mdogo ameketi vizuri akaweza akatazama kamera vizuri naona pia kuna kabati pale wameweza kuweka stakabadhi na pia kuna vifaa ambao vitu vinawekwa katika meza naona kuna tarakilishi ambazo wanaweka data za watu na pia ...

Hawa ni naona hapa ni waheshimiwa ambao labda wamepata certificate fulani ama cheti fulani kuashiria kuwa waliweza wakafaulu ama waliweza kufanya kazi yao vizuri, hawa wanaweza kuwa ni katika wana taifa fulani ambapo naona wamekaa tu wameng'aa kweli kweli kuashiria kuwa labda ilikuwa jambo la dhamani sana wakaweza kupata stakabadhi, stakabadhi hili na wakaweza kupeperushia tukaweze tukaone.

Katika picha hili naona kuna watu wamevalia nguo ya nyeusi, wengine wamevalia tishati ya kala ya white alafu naona kuna mshindani hapa hivi ameweza, anasherehekea kwelikweli kuwa ameweza na bendera ya Kenya lina rangi nne. Bendera ya Kenya. Watu wakiwa wamefurahi wakiinua mikono yao kuonyesha kuwa kuna mshindi coz huyu ni mshindi

Hawa ni wachezaji kutoka katika taifa letu la Kenya. Naona wamevalia nguo ambayo ni ya rangi ya blue na pia naona wengine wameeza wakanyoa ,wengine wamenyoa box alafu naona wametoka katika taifa au timu ya Bandari Fc.Wachezaji hawa wengine wamefurahia labda huyu nambari ya pili toka upande wa kulia labda aliyefunga.

Tunaweza kupewa picha ambayo inaashiria kuwa hili ni jiji labda jiji lolote lile katika taifa letu la Kenya, wameweza kumulika tu jinsi ambavyo ni uchafu, uchafu umeji- uchafu umeenea ama umeza mbaratika kila mahali kuashiria kuwa katika majiji mengine labda kazi inayofanyika pale tu labda ni kazi ya kazi ambayo labda haiwezi ikakuwa vizuri kwa sababu ni jambo tu la busara ambalo haliwezi ikajieleza vizuri kwa sababu ya uchafu.

Hapa ni wachezaji katika timu ya, naona timu mbili ambayo wanaweza wanaweza wakagombeana. Naona wanashindana kweli, ni mchezo wa soka ambao naona hata watazamaji wamefurika pale uwanjani ambao wanatazama wanapocheza wale wachezaji. Pia naona wengi wao, haswa wengi, naona haswa wengi wao wameweza wakasimama ili waweze kuangalia nini kinachoendelea mahala pale, na pia kutazama kinachoendelea ili labda upate kupata.

Picha hii inaashiria kuwa naona hapa hivi watu wameweza wakakaa na watazamaji labda wanatazama labda kuna hafla fulani labda ya ukimbia au wanariadha. Walikuwa wanawakilisha katika ukimbia ama mchezo gani upi ulikuwa unaendelea. Naona watu wengine wameweza wakapeperusha bendera la Kenya, wengine wamesimama pale nyuma. Wengine huku wako wametazama yaani macho yao yametupilia mbali. Wameweza wanaona mchezo huu ukiendelea labda ni hafla fulani ambayo inaweza ikachekesha pale. Siwezi nikaelewa bali najua.

Picha hii inaashiria kuwa inaonyesha watu watatu ambao labda walikuwa, labda wanatekeleza kazi fulani ama jambo fulani la maana kujiendeleza wenyewe. Bali naona mtu huyu ameweza akajichora bendera labda ni ya zamani, bendera ya Kenya. Pia binti huyu naona ameweza akavalia katika shanga shingoni, labda kuashiria walikuwa labda wanatekeleza jambo fulani ama majukumu pale ya kujitwika kimasomo.

Picha hii inaonyesha hapa hivi ambaye hapa ni kotini. Naona ameandika Milimani High Court Civil Division ambaye kuashiria kuwa hapa ni kotini labda majukumu ambayo anaweza akajitwika mahali hapa ni vitu kama vile labda kusikia kesi. Kesi zinazohusiana labda na vifaa, labda stakabathi zile zilitokana na labda vile vitu ambavyo vinaweza vikajitekeleza labda maishani ama katika.

Unaona binti huyu anatoka anafanya kazi katika Kenya Airways, kumaanisha huyu labda ni yule anafanya kazi katika labda katika kazi ya kuendesha ndege ama yeye huko ni flight attendant katika lugha ya kimombo. Anasaidia pia katika kuendeleza majukumu ya kujitwika, labda anapata pesa zake na kujiendeleza kimasomo, haswa katika wakati ambapo mtu unaweza ukajitegemea.

Hili linaashiria kuwa hili ni kundi la Judiciary Tribunals kuashiria kuwa hawa wanafanya kesi mahali wowote duniani, kesi ambayo, wanafanya kesi ama wanatekeleza kazi ya kushika kesi yoyote ile itakayo tekeleza katika kenya kuu.

Hawa ni waheshimiwa ambao wanasalimiana labda baada ya kongamano flani ama walikuwa wamehudhuria mahali flani, baada ya hilo hafla kuisha wanaeza wakasalimiana na kuulizana labda iwapo kazi ama mahali tu ni-- uko vipi mahali unaendelea na kazi.

Watu wamevalia sare za rangi ya nyekundu kuashiria labda hawa ni wana wa Red Cross pale ama No tu wa kawaida ama wameweza tu wakajiamulia. Labda kwa kusudi moja ama lingine mtu anaweza akavalia nguo nyekundu labda hawa ni wa Red Cross. Wale wa kuokoa labda kimaisha baada ya ama after ama kabla ya baada ya. Kuashiria labda kutokana na jambo moja ama lingine. Mtu unaweza ukavalia.

Naona hapa hivi naona wazee ambao wameweza wazee ambao walipatwa na kamera ambao wameunga wamejenga kweli yaani mzee wazee wenye wenye pesa taslimu wanaonekana tu wenye pesa yaani. Wazee wanono. Mwingine amevalia miwani wa katikati pale. Mwingine ameweza akavalia saa mikononi kuashiria kuwa labda walikuwa katika kutazama ama ni watazamaji katika hafla fulani ambayo ilikuwa inaendelea mahali hapa hivi. Na pia naona ule anaweza aka anafurahi.

Hii picha hii inaashiria kuwa huyu ni anaitwa Miss Helene Rafaela Namisi ambaye alikuwa anawania, anawania kuwa jaji katika high court katika taifa letu la Kenya. Hii inaashiria kuwa lazima utoe, yaani unatoa ajenda yako, yale ambayo utaweza kutekeleza.

Hawa ni wachezaji labda wa soka ambao naona wanafuraha kweli kweli labda baada ya kufunga bao wanashangilia huyu ambaye aliweza akafunga bao katika timu yao. Kuanza hiyo ni upendo na umoja katika kutekeleza majukumu ya hapa na pale.

Hapa ni mahali ambapo naona mtu anaweza akatekeleza public , kumaanisha hapa ilikuwa labda ni mahali pa ofisi. Kazi za kiofisi zilikuwa zinafanyika mahali hapa ambapo naona mtu huyu anapokea labda kabarua ambayo anakatiwa labda kutekeleza jukumu fulani.

Jaji mkuu ambaye ni Martha Koome anaperusha bendera ya Kenya kuashiria ya kwamba wanafuatilia zile stakabathi za Kenya ambazo ni sheria zinafaa kufuatwa katika court kuu.

Naona hapa hivi huyu ni mheshimiwa rais Dr William Samoei Ruto, daktari William Samoei Ruto. Na pia hawa ni majaji wa katika korti moja katika jumuia ya Kenya, huwa wanaweza wakatatua kesi na kesi kote duniani.

Naona mheshima Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa predsident ama rais wa Kenya mwaka uliopita pale awali ambapo alikuwa, alitekeleza akapeleka Kenya kweli mbele kabla ya mheshima William Ruto kuwa rais mkuu wa Kenya.

Picha hili Inaonyesha hili ni kifaru ambapo kifaru inasaidia katika labda kueleleza kazi. Inaweza nikasaidia katika kung'oa vile visiki ngumu ama kusombea mawe mzito mzito ambaye inaweza ikaumiza binadamu labda kwa kazi moja ama jingine. Unaweza ukajifadhili. Katika hii kitu inasaidia katika labda isimuumize mtu na pia inarahisisha kazi ya binadamu ambaye anafanya na binadamu. Mtu mwingine anaweza akafanya kazi hii.

Vijana wachezaji katika timu fulani wanayogombea katika mashindano baada ya mapuziko mafupi ili waweze kurejelea kwa kipindi cha pili labda wanapeana moyo na kukosoana mahali waliweza kukosea.

Picha hii inaonyesha kuwa wachezaji wawili ambao walikuwa wanacheza ile mpira, yaani mchezo wa kusukumana mpira wa kushika mpira na kukimbiza kweli kweli kuashiria kuwa, labda hapa mchezo huu unaitaji mtu ambaye amekula vizuri ameweza kujenga, yaani ana nguvu kupita kiasia ambaye anaweza kupishana na wengine katika kucheza mchezo huu . Kwani mchezo huu ni mchezo ambao huitaji ule mtu ambaye amekaa yaani hayuko na nguvu kimwili.